Majumba mawili yaliyopakwa rangi nyeupe na dari la kuti moja ikiwa na muundo wa duara, pembeni mti wa nazi na mengine ya rangi ya kijani iliyokusanyika, mchanga mwepesi na uchafu wa baharini.

Miguu iliyo na nguo nyeusi, kiti cheupe pembeni, mkono uliovikwa saa, juisi vikombe viwili, pilau sahani mbili na kachumbari kwa sahani nyeusi, ndizi, kibakuli na supu ya tomato .

Chips samaki, kachumbari kando kukiwa na juice iliyo na vijani upande wa juu, kando kunaonekana chapati kwa umbali, huku nyama ya kuku na chips , upande mwingine nyama tena.

Meza ya rangi nyeusi yenye sahani kubwa ya duara ya rangi ya kijani iliyo na mahamri manne kukiwa na bakuli ndogo yenye maharagwe yaliyopikwa na kumwagilia tui jeupe la nazi upande wa juu.

...wa mbele, upande wa kushoto kukiwa na mahamri yaliyopikwa yakaiva, maharagwe ya nazi yaliyo kwa kibakuli. Upande wa kulia viazi, sambusa ,bajia, karatasi zilizowekwa pilipili.

Mwanamke kuchuchumaa, kavaa kofia nyekundu, mavazi meusi, na sabata. Kukiwa na mjengo uliojengwa kwa miti, ng'ombe katikati, anayeonekana kukamuliwa, mwenye mkia mwepesi.

Kiti cha rangi nyeusi chenye mashimo yanayowezesha kuona ng'ambo nyingine, Kivuli kinachomulikwa na jua, simu ilioko juu ya meza ya rangi ya fedha, sinia iliyo na wali wa rangi ya chungwa na mweupe, rojo, habibi, viazi, pilipili.

Upande wa nyuma, lenye mlango wa kioo, watu upande wa mbele wa jinsi ya kiume, wenye kuvalia mashati meusi, mmoja kofia nyekundu, vitumbua, viazi, bajia, hema iliyopakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani.

Rangi ya kijani iliyo na mstari katikati. Sahani, rangi nyeupe iliyo juu yenye umma, andazi, samaki, sambusa ,kiazi, tende, viazi tamu pembeni.

Wingu, bahari, mchanga ulio na takataka zilizotoka majini, mti ulio na majani makubwa ya rangi ya kijani, chuma zilizojengwa mbili na kumwagiliwa simiti upande wa ndani.

Miti inayokaa mnazi, maboti matatu upande wa mbele. Boti moja likiwa mbali kutokana na zingine mbili, majani ya baharini ya rangi ya kijani upande wa mbele, mchanga mweupe pepepe kando.

Meza ya rangi ya samawati, sinia yenye wali wa rangi ya chungwa na mweupe, kuku yai pilipili, kachumbari, kijiko, umma, serviette , chumvi, pamoja na bakuli ya bati.

Shamba lililolimwa kwa mstari na kupandwa migomba iliokusanyika sehemu moja, miti upande wa kushoto ya rangi ya kijani, wingu leupe linaloashiria hali ya anga tulivu.

Nyoka mwenye mwili wa rangi ya kijivu upande wa kichwa ukiwa na rangi nyeusi, aliyejikunja kwa mti ulioko kando ya dirisha lililokuwa na matundu madogo madogo yakipenyeza mwangaza kutoka inje hadi ndani.

Ya rangi ya samawati, iliyo na mrija pembeni na kikombe cha juisi ya rangi nyekundu. Sinia iliyo katikati yenye wali wa mchanganyiko wa rangi, ndizi, yai, nyama ya kuku, rojo la tomato katikati.

Mama aliyevaa jalibabu, na shati la rangi ya kijivu, kushikilia kisu na mkono wa kushoto, kukata kichwa cha samaki, aina ya tilapia, kando kukiwa na samaki, aina ya una. Sahani zikiwa mezani na jagii na sinia.

Vidole vyeusi vilivyoshikilia ndizi zilizoiva na kugeuka rangi ya manjano, kukiwa na jengo lililojengwa na mawe, dirisha linaloonekana kwa umbali, kiatu upande wa chini, simiti, kando waya nyeusi iliyopita.

Umbo la mbao, iliyoekelewa sahani ya kiviringo upande wa juu, iliyo na tomato vipisi vitatu, na bakuli yenye rojo, mboga za majani wali pembeni, na limau lililokatwa katikati.

Ni watu wanne wanaoonekana, wawili kuvalia nguo nyekundu, mama aliyefunga kitambara kichwani, ndizi zilizotandikwa guniani, vibanda vya mbao, kibao cha rangi nyeupe na madoa nyeusi, chuma iliyo pembeni.

Viungo vya rangi tofauti, vilivowekwa kwa ndoo tofauti, vitunguu vilivyo pembeni. Mtu amesimama, ameshika mkebe ulio na rangi ya chungwa. Dirisha linalopenyeza mwangaza mpaka ndani.

Samaki, mishakiki, pweza, sambusa, chapati zilizo siniani juu ya meza ya rangi ya kijani yenye maandishi meusi na mekundu kando. Unaonekana umma unaodunga kutoka juu.

Mazingira yaliyo na maandishi ukutani na kitambaa cha rangi nyeupe na samawati mbele. Mtu aliye mbele ya viti viwili akionekana kuelezea wengine watatu walio upande wa nyuma mwanadada mmoja akishikilia.

Mikono inayopokea sahani nyeupe yenye samaki, rojo, viazi karai kutoka kwa mama amesimama akiwa amevalia nguo vya zambarau. Sambusa na vitafunio siniani na kijiko cha kupakulia.

Mikono ya mnyama pamoja na mkia aliyelala sehemu wazi mbele kukiwa na sinia iliyowekwa kwa msingi yenye wali wa machungwa, kiazi, rojo na kachumbari.

Meza nyeusi ilio na madoa ya kijivu, sahani na kikombe zikiwa nyeupe, viazi, bajia, mkono uliokuwa na kucha zilizopakwa rangi uliovikwa pete mweusi, sahani nyingine ikionekana kwa umbali.

Bakuli nyeupe, upande wa kulia chakula kilichopikwa, huku wali mweupe pamoja na rangi ya chungwa. Majani upande wa juu, kijiko kilicho na madoa meupe na meusi upande wa kushoto.

Meza ya mbao iliyo chupa mbili upande wa juu, moja ikiwa na kifuniko cha rangi ya chungwa, bakuli, ndoo iliyowekwa pembeni, kalango kilicho na chari zilizojaa, kiti cha stuli.

Lililojengwa na vimawe vidogo, lenye dirisha la rangi nyeupe, linalokuwa na vioo vinavyowezesha kuona upande wa ndani. Kibanda kilichokuwa na chandarua cha rangi ya kijivu, watu waliosimama wawili, mmoja kavalia chepeo nyeusi, vitu vinavyouzwa upande wa chini.

Meza iliyoekelewa sinia upande wa juu ya muundo wa fedha, iliyo na wali wa rangi mweupe na rangi ya manjano dania iliyomwagiliwa upande wa juu ukiwa na rojo la viazi na nyama.

Mwanaume aliyevalia kofia nyeusi na shati nyekundu na suruali nyeusi akikata dafu upande wa juu mbele kukiwa na baiskeli iliyo na kikapu. Kando mwanaume anayenyorosha kidole kuelekeza kwa baiskeli hiyo.

Mama anayeshika kijiko na kuepua bajia kutoka kwa mafuta motoni, haya ndo sambusa, viazi, ndoo nyeupe, watu watatu waliosimama kando ya pikipiki mmoja akiketi, mzee aliyevalia barakoa akitembea.

Mazingira yenye kuundwa na miti upande wa juu kuna magogo. Kukiwa na kitambaa kinachoelea ,watu watatu wawili waliovalia mavazi ya rangi ya samawati, mmoja akiangalia upande wa mbele palipowekwa samaki.

Meza iliyotandikwa kitambara cha rangi ya kijivu yenye mashimo. Sahani iliyobeba bakuli yenye maharagwe ya nazi na pilipili ya rangi ya kijani, mahamri manne yaliyowekwa pembeni.

Waya refu, mti unaotoa majani, jengo lililo na maandishi meupe, lililopakwa rangi jekundu, rangi nyeusi. Mama aliyeshikilia mkunga wa ndizi. Mbao zilizobeba gunia leupe.

Giza lililotanda, hema pembeni iliyo na kitambaa cha rangi ya chungwa, mwanamme alisimama anayekunywa, alivalia shati jekundu, mtu mweupe kando aliyevalia shati nyeupe akishika kisu kukielekeza kwa shawarma.

Meza ya muundo ya kiboksi, iliyo na sahani nne upande wa juu. Moja ya sinia iko na nyama choma, ya samawati na nyeupe ikiwa na viazi na bajia, ingine ikiwa na kabeji, ingine ikiwa na tomato zilizosagwa.

Jengo kubwa lenye muundo wa maboksi, maboksi ya waya upande wa juu, watu wengi wake kwa waumme. Samaki zilizomwogwa upande wa chini, kubwa kwa ndogo. Chupa ya maji, bwana mmoja ameingiza mkono mfukoni, amevalia shati nyeupe.

Ng'ombe mweupe upande wa nyuma anayeonekana miguu, mti uliotenganisha ng'ombe wa mbele anayeonekana kukamuliwa maziwa na kufungwa miguu ya nyuma, ndoo iliyo na mistari myeupe na samawati, mwanamke aliyechuchumaa na kuvalia shati ya rangi ya chungwa na rangi ya kijani na upande wa chini kuvalia sketi.

Mtu aliyevalia nguo nyeusi. Kioo chenye mwangaza kinachoonyesha upande wa ndani. Mahamri matano, yaliyo juu ya sahani nyeupe, iliyo kwa meza yenye rangi nyeusi na kijivu.

Mikono miwili, wa kulia wenye pete unashika vitumbua, wa kushoto umeshika bahasha, viazi, sambusa, bajia, gunia la mchele, mtu aliyekunja mkono kuvalia shati jeupe.

...mbele za wanyama wanono mno mmoja akiundwa kutazama chini mwingine akitazama mbele, nyani anayenyorosha mkono wake upande wa mbele, nyasi fupi zilizokatwa, jua linalomulika.

Chandarua kilichofunika ukumbini huku kivuli chake kikionekana ardhini. Meza, watu walioketi, sahani nyeupe iliyo na wali na limau, kachumbari na mchuzi kando.

Mkono ulio na shanga muundo wa saa umeshikilia sahani nyeupe ilio na wali, yai, rojo, kachumbari, pilipili, upande wa chini watu wameketi, kivuli cha jua juu ya chandarua na maji matulivu kando.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya zambarau yenye madoa meupe na meusi ashikilia bakuli kubwa iliyo na sinia na sahani mbili nyeupe zilizo na wali uliochanganywa na karoti, na mchuzi wa nyama pembeni.

shati nyeupe na koti upande wa juu la rangi ya samawati na kuvalia kaptura kushikilia dafu lililotobolewa na kuingiza kijiti anachotumia kumegea dafu hilo, vidole vya mkononi.

Meza kubwa yenye rangi nyekundu, chuma pembeni, bakuli ya samawati, kijiko cheupe kinachomwaga pilipili kwa maharagwe, sahani iliyo na mahamri mawili, moja likiwa limeumwa mkono kwa umbali uliovalia bangili.

Jengo la mawe lililopakwa rangi nyeupe. Mti mkubwa ulio na majani ukizingirwa na mengine midogo. Mabao mawili, moja limeandikwa kwa rangi nyeusi, mengine ikichora mistari na kuandikwa maandishi madogo. Sakafu iliyojengwa kutumia mawe.

Visu viwili vilivyoundwa na mbao na vimefungiliwa na kamba nyeusi katikati, mfupa unao unaonekana kuwa na masala, limau, gazeti lililo na mhogo juu ya meza ya mbao kukiwa na kibati kando.

Mazingira ya shambani, katikati kukiwa kumelimwa, upande wa kushoto manyasi marefu, miti ya migomba, wingu inayoashiria hali tulivu ya anga lililo jeupe na samawati.

Jengo la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe yenye miti upande wa inje aina ya mnazi kando, kibanda chenye makuti upande wa juu kibao cheupe kilicho na maandishi meusi na mekundu upande wa juu silabu iliyojengwa kwa kutumia mawe.

Jengo la mawe, mwanamume aliyevalia shati la kijivu, anyoosha mkono mbele kushika viazi tamu na mahindi yaliyoko kwa waya iliyo juu ya makaa ya moto.

Meza kubwa yenye muundo wa viboksi iliyopakwa rangi ya kijani, kikombe kilicho na juisi ya rangi ya manjano, mrija ya rangi nyeupe, sahani mbili za muundo wa fedha. Moja ikiwa na bakuli mbili na vijiko moja ikiwa na viazi.

Miti mikubwa pamoja na minazi rangi ya kijani, chuma mbili za rangi nyeupe zilizosimama, vibanda vinavyoonekana kuwekeza chandarua upande wa juu na kujengwa na vijiti, manyasi ya baharini, mchanga laini.

Meza nyeupe yenye kijivujivu, kivuli cha bakuli, mboga za majani, maharagwe, supu, wali, samaki aliyewekwa karoti juu, kijiko juu ya sahani.

Meza, viti pembeni, mguu wa mtu aliyevalia kiatu cheusi na nguo nyeupe, vinywaji mezani, sinia mbili, moja ikiwa na biriani, kachumbari na rojo lililo na yai upande wa juu.

Meza kubwa ya rangi nyeusi yenye madoadoa ya kijivu, juu yake bakuli kubwa yenye rangi nyeupe, kando mikono ya rangi ya chungwa, viazi vimetiwa ndani vilivyopikwa.

Linaloashiria hali tulivu ya anga, mkusanyiko wa miti pembeni, nyumba iliyopakwa rangi ya samawati na dari la makuti, njia kandokando kukiwa na nyasi fupi, mbele kibanda kilichosimama.

Meza muundo wa mbao, sahani ya rangi ya kijivu yenye mstari mweupe. Viazi, pilipili iliyo kwa dishi nyeusi. Juisi kwa kikombe cha glesi iliyo na limau zilizokatwa mara mbili na kudungiliwa.

Taa zinazowaka zilizo upande wa juu zikimulika upande wa chini, alipo na samaki pweza na viumbe vingine vya baharini kwa barafu. Upande wa chini kuna milango meusi yenye vishikilio.

Maji, kivuli kutoka kwa jua, mtu aliyevalia shati la rangi nyekundu na viatu vya rangi nyeusi kushikilia bakuli kubwa yenye sahani tatu nyeupe na kikombe cha juisi, yai, rojo, kachumbari, wali.

Ng'ombe mweupe mwenye madoa meusi aliye na kamba mdomoni, kifaa kando cha chuma kilicho na paipu. Kivuli kutoka kwa jua, waya iliyo na mashimo, mti mkubwa pembeni chuma mbili.

Sahani liliyo na mchoro wa majani na ua la rangi nyekundu, duara au zambarau, masala, mihogo miwili iliyopasuliwa katikati na kunyunyiziwa pilipili.

Ukuta wenye rangi nyeupe, mwanaume aliyevalia shati na maboksi ya rangi nyeusi na rangi ya kijani, aliyenyoosha mbele na kushikilia ndizi na ganda upande mwingine. Bakuli mezani ya rangi ya samawati, mkunga wa ndizi.

Migomba mirefu na miti yenye majani. Mama mweusi mnene aliyesimama na kushikilia mgomba wa ndizi uliojaa, huku mkono mmoja amewekelea juu ya box . Chini kuna majani yaliyokauka ya migomba. Upande kuna tandiko.

Lenye dari la mabati, viungo kadhaa zikiwa mkebeni. Mzee aliyevalia miwani, kofia ya dini na shati jeusi kutabasamu. Kijana amenyoosha mkono kuingiza kwenye ndoo ya samawati.

Chini ya hema nyeupe, watu wawili waliovalia mashati mekundu yenye maandishi. Wa kulia amevaa kofia na kunyosha vidole juu huku ameshika nyama choma juu siniani. Wa kushoto wamebeba samaki kwa sahani nyeupe.

Watu wanaonekana kutoka kwa umbali, mmoja akiwa ameketi mbele, vyakula nyama, mahindi, mihogo, kachumbari, hii ndo inayo onekana kusmamishwa. Jiko pembeni lililo na makaa.

Jengo kubwa aina ya gorofa, bati ya rangi nyekundu, miti iliyokusanyika ya rangi ya kijani, mbao mbili upande wa chini, kamba mbili ya rangi ya samawati na rangi ya manjano.

Ng'ombe wa tatu wenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi, walio chini ya jengo lililojengwa na mabati na chuma. Kando ndoo, watu wawili waliovalia makoti ya samawati na buti nyeusi wakikama ng'ombe.

Miti mkubwa inayoonekana kumzingira mtu anayeonekana kutokomea kwa umbali aliyevaa suruali ya rangi ya kijani na shati leupe, mbwa anayeonekana kuja upande wa mbele, mti wa mnazi unaoonekana kukatwa pande moja.

Kivuli cha jengo ardhini, kuliko na manyasi, inalomulikwa na jua. Mkono ulioshika sahani nyeupe, upande wa chini, yenye mahamri yaliyopikwa, matano, na bakuli yenye maharagwe ya nazi.

Viazi vitamu vikubwa vingi. Hindi ni moja, kando mihogo iliyochomwa, zikiwa juu ya waya iliyo juu ya makaa ya moto. Upande kukionekana shati nyeupe lenye mchoro mwekundu.

Mkono mweusi ulioshikilia bakuli kubwa ya samawati ilio na sahani nne moja ikiwa na sima, nyengine mboga za majani na samaki aliyelowa mchuzi akionekana kuwa na pilipili upande wa juu.

Chandarua cha rangi nyeupe, samawati na nyekundu kilichotandikwa chini na kuekelewa mawe juu kimejazwa manyasi katikati. Upande wa juu mtu aliyevalia nguo nyekundu anapakua na kutawanya manyasi hayo. Kando wanaume waliosimama wanaozungumza.

Iliyokaribiana, minazi, jengo lililopakwa rangi ya nyeupe na mstari wa rangi ya samawati upande wa juu, madirisha, mlango wa kuingilia, matairi mawili meusi, vibanda vilivyowekwa mabati upande wa...

Mpira mweupe yenye sahani ilio na wali iliotapakaa na kuwekwa kibakuli katikati kinacho onekana na mboga za rangi ya kijani kando kukiwa na vipishi vitatu vya nyama.

Mazingira yenye dirisha ya kioo mtu aliyevalia shati la samawati mwengine kuvalia kanzu. Gari lililopakwa pembeni, tukutuku, shawarma zilizodungwa kwa chuma mbili, sinia na upande wa juu, kisu. Mtu aliyevalia shati la rangi ya kijani.

Meza, iliyo na maandishi meusi na mchoro wa duara wa rangi nyekundu, vipande kukiwa na rangi ya manjano, sahani tatu, moja ikiwa na samaki aliyewekwa mchuzi wa tomato na mboga za majani kando, msima, chupa ya soda iliyo na maandishi rangi ya samawati.